Magari kadhaa ya rangi nyeupe yakiwa yamepangwa kwa umakini katika mstari mmoja kwenye uwanja wa wazi, mpangilio huo wa moja kwa moja unaashiria utaratibu wa kisasa wa usafirishaji au biashara ya magari, magari hayo yanaonekana kuwa mapya kabisa mwanga wa rangi ya bodi na ukosefu wa vumbi au alama ya matumizi unadhihirisha kwamba hayajawahi kutumika.

Bidhaa mbalimbali za maziwa na juisi zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, zikiwa na pakiti za rangi tofauti na chapa mbalimbali upangaji huu unaonyesha urahisi wa kuchagua na uhifadhi unaozingatia ubora wa bidhaa.

Shughuli za karakana za useremala, ambapo watu kadhaa wanajishughulisha kwa umakini na kazi za mbao wamekusanyika kwenye meza ya kazi wakihusika moja kwa moja na vifaa mbalimbali vya useremala kama mbao na zana za kupima na kukata, mtazamo unaonyesha mshikamano kati yao.

Watu wawili wakiwa ndani ya duka liliojazwa bidhaa mbalimbali hasa vyakula na vinywaji, wote wamevaa barakoa ishara ya ufuataji wa kanuni ya kujikinga dhidi ya maambukizi, huenda ni wakati wa janga au mazingira yanayotaka tahadhari maalumu. Mmoja wao aliyevaa fulana bluu anaonekana ameshika bidhaa mkononi akitafakari kuichukua bidhaa hiyo.

Mtu mmoja amekaa katikati ya soko akiwa ameshika gazeti kwa utulivu, pembeni mwake kuna masanduku yaliyojaa matunda yenye rangi angavu, mananasi ya njano, machungwa kung'aa na mazao mengine, ndizi zimefungwa kwa pamoja na kuning'inizwa juu ya kibanda zikitengeneza mapambo ya asili yanayoongeza mvuto wa mandhari katika soko hilo.

Nguo mbalimbali zimetundikwa kwa mpangilio mzuri zikiwa na mchanganyiko wa rangi, mitindo na vitambaa tofauti, kwanzia nguo nyepesi, za kawaida hadi mavazi yenye muundo wa kisasa. Meza za katikati zimepangwa nguo zilizokunjwa zikiongeza urahisi kwa wateja kuchunguza nguo za aina mbalimbali.

Wanawake wawili wamesimama sokoni wakihudumu kwenye meza ya kuuza mboga, huku mmoja akionekana mnunuaji mwingine muuzaji, wakizungukwa na safu za nyanya zilizoiva vizuri, mboga za majani zilizopangwa kwa mpangilio mzuri zinazoleta hisia ya kibiashara.

Mwanamke ameketi ndani ya soko la wazi akiwa amevaa kofia kubwa ya majani inayomlinda dhidi ya jua kali, anajishughulisha na pesa mkononi, ishara ya muktadha wa biashara inafanyika hapo hapo pembeni kuna ndoo za plastiki za rangi ya njano na nyekundu na vikapu vyenye nyanya, pilipili pamoja na mboga nyingine, vyote vikionyesha rangi angavu na ubora wa mazao ya kilimo safi.

Jengo la ghorofa lililojengwa kwa matofali ya rangi ya kahawia na sehemu ya ukuta wa chini wa rangi ya nyeupe. Inaonekana kuwa limewekwa kwenye soko kwa ajili ya uuzaji kwa matumizi ya kibiashara kulingana na bango, lililo wazi mbele ya jengo hilo.

Nguo mbalimbali zenye rangi na mitindo ya kuvutia zimepangwa kwa mpangilio wakuvutia kwenye wima ya chuma zikiwa zime egeshwa kwa kutundikwa ndani ya chumba chenye mwanga hafifu kila vazi lina wakilisha ladha tofauti za mitindo wa kisasa kuanzia mashati yenye michoro hadi mavazi yenye rangi tulivu.

Sehemu ya duka la nguo zilizopangwa kwa ustadi na mvuto wa kipekee, ambapo mashati ya rangi mbalimbali yamepangwa kwa mistari iliyonyooka kwenye rafu ya juu, yakining'ina kwa umakini ili kuonyesha tofauti za mitindo na rangi, kutoka rangi ya bluu mpaka ya manjano, rafu ya chini zina suti rasmi zilizoning'inizwa kwa vipuli.

Sehemu ya ndani ya duka la rejareja au maduka makubwa, ambapo kuna rafu za chuma zilizojaa bidhaa za chakula na viungo, ikiwa ni pamoja na chupa za sosi za rangi mbalimbali kama; nyeupe, kijivu na kahawia, zilizowekwa kwenye safu ya juu pamoja na mifuko ya chakula tayari kwa uuzaji.

Ndani ya duka la kisasa au soko, mandhari ya ndani yanaonyesha bidhaa mbalimbali zimejaa kwenye mikokoteni ikiwemo vyakula na bidhaa za nyumbani, hali inayodhihirisha shughuli hai ya kila siku ya ununuzi. Baadhi ya wanunuzi wameambatana na watoto wakionyesha hali ya maisha ya familia na majukumu ya kifamilia.